Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga mfano barakoa, kofia na makoti maalumu, wakiwa katika eneo la ndani mfano wa chumba cha matibabu, ikiashiria ni madaktari.

Dawa za asili za miti shamba zikiwa katika vifungashio vya aina tofautitofauti, vikiwa na maelezo nje ya vifurushi hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.